Nguzo ya umeme imesimamishwa pembeni ya ukuta wa nyumba ya makazi ya watu. Juu zipo nyaya tofautitofauti zikipeleka nishati hii muhimu kwa jamii ambayo inatumika na kuhitajika kwa matumizi ya kila siku.

Vifaa pamoja na mitambo mbalimbali inayotumika kutengeneza umeme, vikiwa kazini kuhakikisha nishati hii muhimu haikosekani wala kupungua kwa jamii, ili kuweza kuziendeleza shughuli za kila siku.

Nguzo mbili za umeme zimesimamishwa mtaani juu yake vipo vifaa mbalimbali ikiwemo nyaya zinazotoka kwenda uelekeo tofauti tofauti, ili kupeleka nishati hii muhimu kwa ajili ya maisha ya kila siku.

Nguzo ya umeme imesimamishwa juu yake zipo nyaya zilizoelekea maeneo ya mbalimbali ilikupekeka nishati hii muhimu kwaajili ya jamii ikiwa ni pamoja na majumbani, kwenye mahospitali, viwandani na mahotelini.

Nguzo kubwa ndefu ya umeme imesimama imara pembezoni na makazi ya watu, juu vipo vifaa pamoja na nyaya mbalimbali, zilizoelekea kwenye maeneo wanaoishi watu na viwandani, kuhakikisha uhitaji wa nishati hii unapatikana kwa wingi.

Tangazo limebandikwa juu ya nguzo ya umeme lenye maandishi yanayoelezea, ipo hatari mahali hapa hivyo watembea kwa miguu wasisogee kwa usalama wao wenywe na wanaotembea nao.

Nguzo mbili za umeme zimesimama, juu yake vipo vifaa tofautitofauti, ikiwa ni pamoja na nyaya, zinazoelekea majumbani kupeleka nishati hii muhimu kwa ajili ya matumizi ya kila siku.

Nguzo mbili kubwa za umeme zimesimama mtaani, pamoja na vifaa tofautitofauti juu yake, ikiwa ni pamoja na nyaya zilizoelekea maeneo mbalimbali kupeleka nishati hii muhimu, kwa ajili ya mahitaji ya kila siku.

Barabara iliyotengenezwa kwa kiwango cha lami, eneo la kuvuka watembea kwa miguu, mwanadada mwenye ulemavu wa macho huku ameshikilia fimbo yake, anavuka taratibu kuelekea upande wa pili.

Watu wengi wakiwemo: wanaume, wanawake, vijana kwa watoto, wamekusanyika eneo la wanaovuka kwa miguu, kusubiri waruhusiwe kupita upande wa pili, na kuendelea na shughuli zao.

Mfanyakazi na mfanyabiashara anayetumia usafiri wa bodaboda, tayari amefika eneo la tukio, akiwa na kifurushi alichoagizwa kufikisha wanakabidhiana pamoja na mteja wake wote wakionekana kufurahia.

Wafanyakazi na wajenzi wa barabara kwa kiwango cha lami, wakiwa na shughuli zao za kila siku, huku gari inayobeba malighafi wanazozitumia ikiwa imeegeshwa pembeni.

Mwanaume mfanyabiashara wa usafirishaji kwa kutumia chombo aina ya bodaboda tokea kampuni ya "bolt",ameegesha barabarani akisubiria wateja kuwapeleka maaneo mbalimbali katika jiji.

Wajenzi wa barabara katika kiwango cha lami wakiendelea na shughuli hii ya utengenezaji, huku gari wanayoitumia kwa ajili ya usafirishaji wa vitu wanavyovitumia ikiwa imeegeshwa pembeni.

Mifuko ya plastiki inayotumika kuhifadhia taka ngumu, imejaa na tayari imetolewa nje ya nyumba kwa ajili ya gari inayopita kuzibeba na kupeleka jalalani.

Gari kubwa inayotumika kubebea takataka mitaani, imeegeshwa na sasa inapakia kuzikusanya kwenye kila kona zilipowekwa, kuzisafirisha na kuelekea jalalani kuzimwaga.

Gari kubwa ya takataka imeegeshwa mtaani, wafanyakazi wake wapo juu wakizipokea toka kwa wananchi waliosimama na kulizingira, ili kuzipeleka eneo maalumu lililotengwa kwa ajili ya kuzimwaga.

Eneo lililotengwa kwa ajili ya kuhifadhia mbolea inayotokana na wanyama kama vile: ng'ombe, mbuzi na kondoo, ambayo inasubiriwa kuoza na baadae kupelekwa shambani kustawisha mazao mbalimbali hasa yale ya biashara.

Takataka nyingi za aina tofauti tofauti zimezagaa ndani ya eneo hili lililotemgwa maalumu la kutupia, huku gari ikiwa imefika kutoka mitaa mbalimbali kumwaga na kuweza kurudi kuendelea na zoezi hili.

Vyombo mbalimbali vinavyotumika kutunzia na kuhifadhiataka ngumu majumbani na maofisini. Vimejaa na vimewekwa nje ya nyumba, huku mbebaji akipakia na kupeleka njia kuu, ili gari inavyopita ivichukue na kupeleka jalalani.

Takataka nyingi zimetupwa na kusambazwa katika eneo la dampo. Gari kubwa inayotumika kuzikusanya ipo kazini ikiendelea na zoezi zima, kuyafanya mazingira yarudi katika hali yake ya usafi.

Wanaume na wanawake wamevalia mavazi maalum kwa ajili ya kufanya usafi, ikiwa ni pamoja na barakoa zinazowakinga kupata vumbi huku wakiwa wameshikilia mifagio na mmoja wao anamwaga maji, ili kuendelea kusafisha na kuyaweka mazingira safi na rafiki kwa ajili ya wakazi.

Vyombo viwili tofauti, vinavyotumika majumbani na maofisini kwa ajili ya kuhifadhia taka ngumu, tayari vimejaa, vimewekwa nje ili gari inayopita kukusanya iweze kubeba na kupeleka jalalani.

Chombo maalumu cha chuma chenye rangi ya njano, kimeegeshwa pembezoni mwa ukuta ndani yake zimehifadhiwa takataka tofautitofauti ambazo sio za majimaji zikisubiria gari kupita na kupelekwa dampo.

Majani ya Ukoka yaliyomwagiliwa vizuri na kupata rangi ya Kijani, juu yake vimewekwa vyombo tofauti tofauti vya kutunzia takataka ngumu, ambavyo tayari vimejaa vikisubiri gari inayobeba na kupeleka kumwaga jalalani.

Takataka nyingi tayari zimemwagwa jalalani, kutokea mitaa mbalimbali, huku wanajamii wakiendelea kutafuta vitu ambavyo vinaweza kuwafaa, kama vile chupa za plastiki ambazo wanaziuza na badae kurudishwa kiwandani na kuchakatwa.

Vyoo vitatu vya wanaume vinavyotumika kwa namna ya kusimama, ubora wake, muonekano na mvuto wake unaashiria usafi wa hali ya juu wa kutumia maji safi pamoja na sabuni.

Takataka zimetupwa katika eneo lisilo rasmi nyuma ya majengo ya nyumba, kufanya mazingira kuonekana machafu na yanayovutia wadudu wanaoleta magonjwa mbalimbali hatari kwa mwanadamu.

Vyombo tofautitofauti vilivyotengenezwa kwa plastiki, vimekusanywa sehemu moja baada ya matumizi, vikisubiria kubebwa na kupelekwa kutupwa eneo maalumu lililotengwa kwa kuwa havitumiki zaidi ya mara moja.

Vifaa mbalimbali vya usafi kama vile mifagio midogo ya ndani, chelewa, pamoja na zile za kudekia, vyote vimeegeshwa katika chuma zilizopo pembezoni mwa barabara, iliyojengwa kwa kiwango cha lami. Kando yake vipo vifurushi ambavyo ndani vina takataka ngumu, tayari kwa gari kupita na kuzichukua.

Mifuko maalumu kwaajili ya kuhifadhia taka ngumu majumbani maofisini na maeneo mbalimbali, zimekusanywa zimejaa tayari kusubiria gari ipite kuzibeba na kuzipeleka dampo.

Wafanyakazi wanaume kwa wanawake wanaosafisha jiji wakihakikisha wanazitoa takataka zilizotupwa ndani ya mtaro, kuhakikisha mazingira yanakuwa safi, salama, na rafiki kwaajili ya wakazi.

Chombo maalumu cha kutupia takataka ngumu, kinatumika majumbani pamoja na maofisini tayari kimejaa nazinasubiriwa kutolewa kwenda barabarani ili gari izuchukue na kupeleka maeneo maalumu yaliyotengwa kwa ajili yakizitupa.

Gari kubwa inayobeba takataka, ipo mtaani ikitembea huku na kule kuzikusanya ambazo zimetolewa nje na wakazi na wanajamii ili kuzibeba na kupeleka jalalani.

Takataka nyingi zimetupwa jalalani huku zikiwa zimesambazwa bila kukusanywa sehemu moja, gari ya takataka kutoka mtaani imefika ili kumwaga na kurudi kuendelea na zoezi hili.

Gari kubwa imeegeshwa kando ya brabara ya vumbi, yenye maandishi yakielezea inabeba maji yaliyo safi na salama kwa ajili ya kuyasambaza maeneo mbalimbali katika jamii.

Gari kubwa limeegeshwa barabarani, linalotumika kubeba maji na kuyasafirisha na kuyasambaza maeneo mbalimbali katika mitaa, ili kuweza kuwapatia wanaohitaji, bidhaa hii muhimu kwa ajili ya maisha ya kila siku.

Gari kubwa yenye rangi ya bluu pamoja na nyeupe, imeegeshwa pembezoni mwa barabara ya vumbi, huku maandishi yake yakielezea inabeba maji yaliyo safi na salama na watembea kwa miguu wanaendelea na shughuli zao za kila siku.

Mazingira ya nje ya nyumba katika makazi ya watu. Nguo zimefuliwa vizuri na kuanikwa juu ya kamba. Pembeni lipo tenki kubwa jeusi, kwa ajili ya kutunzia maji.

Wanaume wakiwa kazini, kuendelea kuchimba mfereji mkubwa, ambao wameingiza tayari bomba la maji, ili kuyasafirisha na kuyapeleka maeneo mbalimbali katika jamii, ikiwa ni pamoja na viwandani, mahotelini, maofisini na majumbani.